Kundi la wakimbiaji wa kiume wakiwa kwenye mashindano wakiangalia mbele na kutembea kwa kasi, wengi wanaonekana wakiwakilisha Kenya kutokana na maandishi kwenye jezi zao.

Ni visanduku ambavyo zimegawanyishwa kwa ajili ya kuweka vitabu kwa mabango shelf . Kuna vitabu ya rangi ya blue iliyokolea, nyeusi, njano na chungwa.

Kuna kitabu cha kiada. Jalada la kitabu lina maandishi Health, Safety and Manners na Reader 2 kwenye jalada hili. Pia kuna picha za watoto wawili, mvulana na msichana, wakiwa wametabasamu. Kitabu kimewekwa kwenye uso wa meza au sakafu ya mbao.

Kurasa mbili za kitabu zilizo wazi zikiwa na maandishi na picha. Kwenye ukurasa wa chini kuna picha inayoonyesha watu wanne, labda mzazi na watoto wawili wameketi kwenye meza na kufanya shughuli pamoja. Inaonekana kama sehemu ya kitabu cha masomo au hadithi za watoto ikiya na elimu ya shughuli za kifamilia.

Hapa ni ndani ya chumba cha kufanya mazoezi. Tunaona kuna mtu anafanya, amekaa karibu na bidhaa za kufanyia mazoezi, huku amevaa shati nyeupe na suruali nyeusi. Jina lake ni Hellen Wawira, mwananchi wa Kenya.

Huu ni makataba ambapo imegawanishwa kwa visanduku kwa ajili ya kuweka vitabu mbalimbali. Baadhi ya vitabu hivi kuna vitabu viko na rangi ya samawati, ya pinki, ya njano na kuna kitu huko sakafu ikionekana ikiwa imeng'ara.

Ni bustani ambayo iko na nyasi. Nyasi ambayo imefyekwa kwa ulaini. Kando yake kuna jengo fulani ambalo linaonekani vizuri. Kuna maua ambayo imekatwa vizuri kwa ulaini.

Hili ni jengo la ghorofa lililojengwa la mawe ya kahawia. Mbele ya jengo hilo kuna kichaka kikubwa cha mimea iloyokolea vizuri kama vile maua. Katikati ya maua haya au kichaka kuna bango dogo lenye maandishi mekundu na meupe yanayosomeka visitors please pass through the hall

Hii ni ukurasa wa kitabu mmoja ambaye liko na tyre ya lori inabeba mchanga mzito sana. Ingine inaonyesha gari moshi na ingine inaonyesha baiskeli ambayo imebeba mzigo na mwendeshaji wake anakanyaga ndani.

Kuna mtu ameshikilia baiskeli ya kisasa ya rangi ya kijani kibichi. Ikiwa imesimama kwenye sehemu isiyo na kitu na magugu ya udongo au nyasi kwa nyuma. Baiskeli inaonekana kuwa katika hali nzuri na tayari kutumika.

Hili linaonekana kuwa jumba moja au ofisi ya serekali ya kupeana huduma fulani. Kwenye meza tunaona kibodi na kompyuta iliyowekwa bango DELL, juu ya kompyuta hili limeandikwa MC FILE.

Ni mlango ya mbao ambayo inaashiria kua ni ya darasa ya kidato ya kwanza. Mlango huu uko na mahali pa kushikilia na mahali pa kufungia.

Ni jumuia ambayo kuna mtu ako kwa Podium anaongea kupitia microphone huku juu yake kuna nembo ambayo imeandikwa conference .

Ni karatasi ambayo imeandikwa namba ya siku kwa ajili ya mafunzo kwa watoto. Iko na maandishi kama vile; days of the week:Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday .

Hii ni darasa au ukumbi uliopakwa viti na meza. Viti na meza nivya mbao na chuma vikiwa vimepangwa katika sawa. Kuna madirisha makubwa kwa ofisi na mbao yavuta mwanga ndani. Sakafu inaonekana kua na rangi ya kahawia au hudhurungi.

Ni mwanariadha wa kike akiwa katika kiti maalum cha magurudumu cha mashindano akifanya mazoezi au akiwa katika mashindano kwenye wimbo wa riadha. Mwanariadha huyo amevalia fulana nyeusi yenye maandishi Kenya mbele kuashiria anaiwakilisha nchi ya Kenya.

Hawa ni wachezaji wawili wa kandanda wenye ulemavu wakitumia rungu kucheza soka. Mchezaji wa kushoto amevalia jezi kijani na suruali nyeupe akionekana akijaribu kuidhibiti mpira. Mchezaji wa upande wa kulia amevaa jezi nyekundu na kaptura nyeupe.

Jengo la kisasa lenye mlango mkubwa ambao mbele ya jengo hilo kuna bustani ndogo iliyotunzwa vizuri yenye mimea iliyopangwa kwa uzuri, njia ya kutembea ama maua. Pia kuna mlingoti wa bendera umesimama katikati.

Hili ni jengo la kimaalum ambapo limetengenezwa kwa ustaarabu. Hili jengo ni kama ni la serikali na iko na bustani ya maua. Mbele yake kuna miti kadhaa.

Hapa ni eneo ya watu ambapo inaonekana kuwa watoto wanachezea michezo yao. Kuna chuma ambacho kimepakwa rangi ya nyekundu na nyeupe huku udongo unaonekana kuwa mwekundu.

Hii ni dawa ya kitambo ambao ikona ambayo iko na mada longhorn computer science learners book grade seven longhorn competency curriculum.

Huu ni ukuta wenye mchoro mkubwa wa safina ya Nuhu, Noah Ark yenye wanyama mbalimbali kama twiga, tembo na simba wakielekea safinani. Mchoro huu una rangi ya kupendeza na unaonekana kuwa umechorwa kwa ajili ya watoto.

Ni darasa au eneo la kusomea lililo na viti na meza ya mbao. Kwenye moja ya meza kuna kuna kitabu kingine kidogo kuashiria kuwa vinatumiwa hivi karibuni au viko tayari kutumika. Meza na viti vimewekwa na utaratibu na vinatoa hisia za mazingira ya kujifunza.

Ni ndani ya chumba ambayo inaonekana kuwa ni darasa ya kufunza. Kuna ubao ambayo iko na maandishi ambayo yasomekani vizuri. Kando yake kuna brashi na ndoo.

Hii ni kijisanduku ambao vitabu vimepangwa kwa utaratibu, baadhi ya hivi vitabu kuna iko na mada Ayubu maskakani by John Haboer.

Ni rundo la karatasi yenye rangi tafauti, zilizo viringishwa na kuweka maua ndani chombo . Karatasi hili Lina rangi mbalimbali Kama vile : pinki , sambarao, buluu , kijanani na njano .

Kundi la watu waliovalia mavazi mekundu wakishiriki katika kile kinachoonekana kama sherehe kubwa au funguo la tukio za michezo. Wengine wamekaa kwenye viti za magurudumu huku wengine wakiwa wamesimama nyuma yao. Wote waliovalia sare zinazofanana ya rangi nyekundu.

Kuna mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, mtu huyo anaonekana amevaa shati lenye miraba. Na anaonekana ameshika rundo la vitabu mapaja yake, sehemu ya magurudumu ya kiti hicho inaonekana wazi. Picha inaashiria yaliyomo na kusoma huku kukiwa na mahali ya kutumia kiti cha magurudumu.

Bango au chati kubwa enye rangi nyekundu iliyotundukiwa kwenye ukuta au sehemu nyingine, juu ya bango hilo kuna mchoro kubwa wa saa iliyogawanywa katika sehemu mbalimbali, na kuandikwa maeneo kama Quater to, half past na namba za saa, inaonekana kuwa chati likufundishe jinsi ya kusoma saa.

Ni safu ya madawati na viti ya shule iliyopangwa ndani ya chumba kinachoonekana kama darasa. Madawati ni ya mbao na yana viti vinavyounganishwa au viti vya kujitegemea vilivyowekwa karibu na madawati. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi ya kahawia na mjegeu uliokolea.

Mwanamke huyu anamtambulika kama Asia Surur Mohammed. Anaonekana kuwa na ulemavu wa miguu na anatumia miguu bandia pamoja na fimbo. Kuna maelezo mafupi kumhusu.

Ni maonyesho ya somo la miliki ya CBC ya gredi two ikiwemo na bidhaa aina mbalimbali, ikiwemo buti, miti, pipa, karau, mswaki, na kadhalika.

Ni mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia, juu ya mlango kuna bango dogo jeupe yenye maandishi meusi yanayosomeka Biology lab . Inaonekana hiyo mlango ni ya chumba cha maabara ya biolojia.

Hili ni njengo fulani ya serikali ambayo imejengwa kwa ustaarabu, ni la ghorofa, liko na madirisha marefu, limenjengwa kwa mawe ya kahawia mbele yake kuna nyasi iliyofyekwa kunyooka na bomba la maji limeekwa chini.

Kuna mimea amabo ulio na majani marefu. Mimea na maua madogo ya waridi. Mimea huku imepewa kwenye bustani weli ya kijani kibichi. Nyuma ya mimea kuna ukuta wa mawe yenye rangi ya kahawia nyekundu na sehemu ya jengo, kianyesha mazingira ya nje.

Hili ni eneo la wazi ambapo tunaona kuna miti, kuna vigingi vya stima jua linawaka na kuna mawingu kwa wingi.

Nyumba ambalo linaonekana kuwa ofisi ya serikali ya kupeana huduma fulani, ikiwa na meza ya mbao ambayo ikona kompyuta sita. Dirisha linaonekana imefunguliwa ili itoe mwangaza.

Ni mwanamchezo, Mwanaume akiwa ndani ya boti ndogo Iliyo andikiwa ya kwa mabano rowing boat juu ya maji . Amevaa vulana nyekundu lenye neno Kenya lillilo andikwa . Na anaonekana akifanya mazoezi au kishiriki katika mashindano ya kukazia.

Hapa ni ndani ya chumba moja la kufanyia mazoezi haswa ukitaka kukata mizani. Tunamwona dada mmoja amevaa shati nyekundu, ako na longi , surwali nyeusi. Amevaa viatu za mchezo.

Mwanamke ambaye amvaa vulana yenye bendera ya Kenya na ameshikilia, ameshika bango ya buluu lenye lenye neno Ameitimu amefuzu . Hii imeandikwa na herufi kubwa na anaonekana kuwa mazingira ya nje labda shamba ya ukame hisiyo na mmea mingi.

Kuna safu ya madawati ya mbao na vitu yaliyopangwa vizuri, Kila dawati linaonekana likiwa na meza inaonekana kuwa na langi nyepesi, iko na madirisha kubwa inayoonekana kushoto yasiyoruhusu maji kuiingia ndani sakafu ikionekana ikiwa safi.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke . Mwaume amevaa vulana la machungwa na kaptura nyeusi . Huku mwanamke anaonekana ana matatizo ya kuona . Amevaa nguo nyeusi ya riadha na ana ana chombo cha kifunika macho na ameunganishwa na mwanaume kwa kamba kwa Sheria ni mwanariadha Kiongozi Wa mwongozaji.